Tenki kubwa jeusi la maji, limewekwa juu ya jukwaa la chuma lililoinuliwa kwa nguzo, likisaidiwa na ngazi ya chuma upande wa kulia kwa ajili ya kupanda juu. Chini ya jukwaa hilo kuna ndoo ya plastiki ya koni ya rangi ya machungwa, inayotumika kuonya au kuzuia njia. Jengo la pembeni lina paa ya bati na upande wa kushoto kuna muundo ya ziada ya mjengo, huku sehemu ya nyuma ikionyesha rangi ya machungwa ya gari au container .

Kiongozi mmoja amesimama mbele ya jukwaa la ODM akizungumza kwa sauti kubwa. Akiwa na kundi la watu nyuma yake. Wanaondoa wengine wamesimama kwa umakini wakimsikiliza. Kwenye bango kubwa nyuma yao kuna maandishi ya ODM na picha ya kiongozi maarufu akizungumza.

Wafanyikazi wa huduma za serikali wanazungumza na wateja katika ofisi zenye mazingira ya kisasa. Katika mbele mteja mmoja anatumia kompyuta kwa lengo la kufanya huduma za mtandaoni. Kando yake kuna mabango yanayosema transforming public service delivery na sehemu ya kutoa vyeti vya huduma nyingine.

Bomba kubwa la maji ya rangi ya kijani linawekwa juu ya mto wenye maji ya rangi kahawia, yakionekana kuwa na tope au uchafu mwingi. Katika bomba hili kuna nafasi ya kutibiwa mtiririko wa maji. Kilichoko katikati ya bomba upande wa chini, eneo linalozungukwa lililo uzio wa waya na majani ya kijani pamoja na mamba ya sarufi iliyojengwa kuimarisha kingo za mto.

Kuna account ya huduma ya Kenya yenye nambari kumi na nne na kumi na tano ambapo huduma za achili za usafi wa polisi inatolewa. Mfanyikazi Mufasa lazima inapelekwa huku akiwa ameketi nyuma ya computer kwenye dawati lililoandikwa Huduma Kenya. Ukuta wa nyuma una maandishi mekundu yanayoeleza kuwa huduma za serikali zina patikana kwa urahisi na ufasihi.

Picha inaonyesha hafla ya Nairobi International Trade Fair , ambapo watu wanatembelea maonyesho. Kwa upande wa kushoto, kuna picha la kundi la watu wakizungumza, na kuna maafisa wa sheria na huduma mbalimbali. Kwa upande wa kulia, kuna picha ya vijana wakitembea na kuangalia maonyesho, huku nyumba ya mahakama ya kenya ikiwa juu ya picha hio.

Wanawake wanne wamesimama mbele ya meza wakizungumza na mwanamke aliyeketi, ambaye anaonekana kuchakata nyaraka. Kila mmoja anashikilia karatasi mkononi, ikiashiria kuwa wako kwenye mchakato wa usajili au kupata huduma fulani. Mandari ya nyumba yanayoonyesha jengo la umma lenye ukuta na matofali wa watu wengine waliovaa sare, wakisubiri huduma.

Wanariadha wa kike wa timu ya mpira ya vikapu ya Kenya wamesimama kwa furaha wakiwa wamevaa mavazi ya timu yao. Kila mmoja anashika mpira wa kikapu wa Wiliamson mkononi mwake huku wakitabasamu kwa furaha. Vazi lao lina alama za FIFA na bendera ya Kenya na ni ishara ya umoja na mafanikio katika mchezo.

Jaji amesimama mbele ya meza ya kishika kipaza sauti: "Akitoa hotuba au kuzungumza na hadhira, katika mandhari ya nyuma kuna bango la milimani High Court, civil decision ikionyesha sehemu ya mahakama na nembo ya mizani ya haki. Jaji amefaa shidiria lazimi na shidiria ya rangi ya buluu akiwa ana tabasamu.

Watu wamesimama kwenye mstari wa kuchukua huduma katika banda lililojengwa chini ya hema, mmoja wa watu anashirikiana na mfanyikazi aliyeketi kwa meza yenye kompyuta, akiwahudumia watu walioko mstari, mazingira yanaonyesha shughuli za usaliji ya huduma za kijamii zinazofanyika nje.

Mtu mmoja ameketi huku akishikilia karatasi za hati mbalimbali ambazo zinaonekana kuwa ni nyaraka rasmi za wizara ya usafiri na pasipoti ya Kenya. Nyaraka hizo zinaonyesha tarehe na nembo rasmi, zikionyesha mchakato wa kisheria unaofanyika, watu wengine wakiwa safarini wakisubiri huduma, hali inashiria kuwa wanapatika mahali pa huduma pa umma.

Vijana wamesimama karibu na kibanda cha biashara cha chakula kilichofungwa na mwavuli wa njano ulioandikwa jina Philis Ndumanga, aliyekuwa mgombea wa uwakilishi wa wanawake Nairobi. Baadhi yao wamevalia maandishi kampeni wakionyesha mshikamano wa mradi wa kijamii na kuinua wanasiasa. Mezani Kuna chupa za kachumbari na vifunuo, ishara ya biashara ndogo ndogo iliyofungua mkono Kuna juhudi ya kisasa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu mbele ya dirisha la huduma akizungumza na mhudumu aliyevaa sare nyeupe na skafu nyekundu. Wote wawili wanaonekana kushughulika na nyaraka huku wakitumia kompyuta kwenye kaunta. Mazingira yanaonyesha kuwa ni ofisi ya umma iliyotoa huduma kwa wananchi.

Watu wawili wamekaa nyuma ya dawati katika ofisi yenye mazingira safi na ya kisasa, wakitumia kompyuta. Jina lililo kwa ukuta ni NCA services linaloonekana wazi juu ya dawati hizo. Kila mmoja anaonekana makini na kazi yao, wakitoa huduma kwa wateja kwa njia ya kitaalam.

Huduma Kenya eneo lenye wafanyikazi waliovaa sare za huduma wakitoa msaada kwa wateja. Wanaume na wanawake wakiwa na miondoko tofauti. Baadhi wakiwa wafanyikazi kwenye kompyuta na wengine wakisubiri. Eneo linaoeneka safi na lenye mpangilio mzuri likiwa na pango kubwa lenye maandishi ya Information desk kwa lugha ya kingereza.

Meza hii ya maelezo imewekwa katikati ya jengo lenye sakafu lenye tairi yenye rangi ya mchanganyiko wa baige na kahawia. Meza hiyo ina rangi ya mbao nyepesi na upande wa mbele unaandikwa maneno Information Desk kwa herufi kubwa ya kijani. Nyuma ya meza kuna vifaa mbalimbali vya ofisi na jengo lina dirisha kubwa zinazomwaga mwanga wa asili.

Watu wamesimama na kukaa kwenye viti katika kituo cha huduma cha serikali kinachojulikana kama Huduma Kenya. Sehemu hiyo ina madawati mbalimbali yanayotoa huduma kama KRA, pensheni na huduma za usajili wa makundi wa kujisaidia. Watu wanaonekana kusubiri kwa utulivu kwa ajili ya huduma zao huku mazingira yakiwa safi na ya mpangilio.

Hapa kuna kundi kubwa la mashabiki wa soka wakiwa wamekusanyika kwa shauku na furaha kuonyesha msaada wao kwa timu ya AFC-Leopards. Wana vazi la buluu na nyekundu ,baadhi wakiwa na bendera na mabango wakitangaza jina la Khwakhola kwa sauti kubwa. Hisia zao zinaonyesha umoja na shauku kubwa wakati wakisubiri au kuunga mkono matukio ya mchezo huo.

Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo la huduma za paspoti. Wanajaza fomu huku wakiwasiliana na mfanyikazi wa ofisi aliyekabidhiwa kamera za paspoti. Wengine wanamsubiri huku usalama ukizingatiwa na askari yuko pembeni. Hali inaonyesha shughuli za utoaji huduma za serikali kwa Uma, ambapo watu wanastahili nyaraka zao kwa utaratibu Rasmi.

Wanawake wawili waliovaa mavazi ya wanajitahidi kumshika mchezaji wa mnyama wa kuingiza, aliye vaa kitambaa cheupe, anayeshikilia mpira kwa mikono yake miwili huku akijaribu Kupita. Wachezaji wa katikati wanaonyesha umahiri na umakinifu katika mchezo. Wapenzi wa mpira wamesimama wakifuatilia tukio hilo lenye mvuto kwa uwanja wa mpira.

Mwanaume aliyeketi mezani akiwa amevaa glovu za mpira anafanya utaratibu wa kuandika na kuchapisha. Wakati mwingine kijana mmoja amesimama kando yake akimusubiri kwa makini. Kando kuna stika na tahadhari ya kuzima moto na bango lenye maneno ya rangi ya kijani nyuma yao imebainisha huduma ya uma.

Wahudumu wa huduma center wamevalia sare rasmi na barakoa huku wakihudumia wanainchi waliokuja kupata hudumu mbalimbali. Kompyuta na vifaa imepangwa Kwa mpangilio mzuri mezani na kuna matangazo yanayoonyesha huduma kuwa utoaji wa kitambulisho, mazingira ni safi na yenye mpangilio inayoonyesha uwajibikaji na huduma Kwa ufanisi.

Mwanariadha ameruka kwenye mashindano ya kuruka mbali na ametua kwenye mchanga kwa nguvu huku mikono na miguu yake ikiwa juu, amevalia jezi ya kijani na bei yenye jina Maina, akiwa kwenye uwanja wenye viti vya rangi nyekundu na kijani, watu wachache wanaonekana nyuma yake wakifuatilia tukio hilo kwa makini.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu anaweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchukua alama za vidole huku mtu mwingine akiwa karibu naye akimuangalia kwa umakini. Mwanamke moja amevaa suti ya buluu anakaa mbele ya kompyuta akitazama skrini ya makini. Eneo inaonekana kuwa ofisi yenye vifaa vya kisasa ya kiteknolojia vinavyosaidia utaratibu wa utambulisho.

Wachezaji wawili kutoka timu tofauti wanashindana kwa nguvu kushikilia mpira kwa miguu uwanjani. Wachezaji wengine wamesimama karibu wakiangalia tukio hilo kwa hamu wakati mashabiki wengine wakikusanyika kwenye viti vya uwanjani. Hali ni ya ushindani mkali wenye kila mtu anaonekana wenye faida wanaosaidia kushinda mchezo.

Watu watatu wamefurahia tukio la mchezo. Mmoja ana uso uliopakwa rangi za kitaifa na amevaa jezi ya timu maarufu. Wakati wengine wawili wameshika tabasamu na mavazi ya rangi ya angavu. Mkutadhaa unaonyesha shauku na mshikamano, huku watu wakizunguka na watu wengine nyuma. Ikionyesha hali ya sherehe na afya ya kijamii, uzito wa rangi za nguvu zilizopambwa unaleta nguvu ya furaha na umoja wa kikundi.

Watumishi wa serikali wanahudumia wananchi chini ya hema kubwa kwenye tukio la huduma mashinani. Wamevalia sare rasmi na barakoa wakitumia kompyuta kutoa huduma kama za NHIF. Wananchi wanapokea msaada moja kwa moja huku tahadhari za kiafya zikizingatiwa.

Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo wakifurahia tukio kubwa la mchezo au tamasha. Kundi linaonekana na nguvu na msisimko huku baadhi wakivaa mavazi ya rangi na miundo tofauti zikionyesha ladha ya vijana. Wanaume wawili walioko mbele wanajipiga picha wakiwa na hisia za furaha na mshikamano huku maelfu ya watu wakiwa nyuma yao kwenye viti vya uwanja.

Watu wengi wanashangalia kwa furaha na shangwe wakiwa wamevaa rangi za bendera ya Kenya. Wanaonyesha mshikamano na mshangilio mkubwa. Mkono yao ikipaa juu kwa mdundo wa wimbo au ushindi. Hali ya furaha na mshikamano inaonekana wazi katika uso wao ukionyesha mshikamano wa kitaifa.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashehena kwenye uwanja wa ndani huku mmoja akiwa ameshikilia mpira na kujaribu kupitia wapinzani wake. Wachezaji wengine wamejipanga kumnyima njia na kumziba mchezaji huyo. Mazingira ya msisimko mkubwa la wachezaji wanaonyesha umakinifu na nguvu katika mchezo hiyo.

Msichana mrembo ameketi kando ya maikrofoni na tabasamu angavu usoni mwake. Akiutulia usahili wa nafasi ya chachu ya mahakama makuu. Nyuma yake Kuna bango la tume ya huduma za mahakama, yenye nembo na tovuti rasmi. Mwangaza na mazingira yanatoa hisia ya urasmi na heshima katika tukio hilo.

Wachezaji wa timu ya soka wakiwa wamevalia jezi za rangi ya njano wameweza kutoka uwanjani kuelekea sehemu ya mashabiki, wanaonekana wenye furaha na wanapiga ishara ya amani kwa watu waliokusanyika kuangalia mechi hiyo. Wakati wa maelfu ya mashabiki wamejaa vitini vya uwanja huku wakiwa na shauku na hamu ya kuona mchezaji mzuri.

Mwanaume anayetumikia wateja ameketi nyuma ya dawati lenye kompyuta na majarida. Mteja aliyeketi mbele amevaa koti ya rangi ya jeshi na kofia ya rangi ya giza. Eneo hili lina taa nzuri na milango na dirisha lenye mapazio ya blue .Karibu ya dawati kuna maandishi yanayohamasisha huduma za serikali kwa urahisi kwa wananchi kupitia huduma Kenya. Watu wanahudumiwa kwa tabasamu na mazingira ni safi na ya kisasa.

Mashabiki wamejaa kwenye uwanja wakiwa wamevalia bendera za Kenya na wakipeperusha vipeperushi kwa furaha. Mwanamke aliye mbele ana tabasamu kubwa, miwani ya usoni na nywele nyingi zenye mfuko wa afya. Watu wengine waliovaa mavazi ya rangi tofauti wanasimama nyuma yake wakishangilia kwa nguvu.

Wachezaji wa timu ya kandanda waliovaa jezi ya rangi ya kijani na njano wameshika kombe kubwa kwa furaha huku wakishangilia kwa mikono juu. Baadhi yao wamevaa medali shingoni na mmoja ameshikilia mpira wa mechi. Ishara ya ushindi wao kwenye mashindano. Nyuso zao zinaonyesha furaha, ushindi na mshikamano baada ya juhudi kubwa uwanjani.

Watu wanasubiri kwa msimo wakiwa wameketi mbele ya Huduma Centre jijini Nairobi. Wengi wanaonekana wamevaa mavazi ya kawaida huku baadhi wakiwa na vazi la kanzu na hijabu. Hali inaonyesha huduma za kawaida, huduma zinazotolewa katika ofisi hii ya Huduma Centre .

Mtu moja ambaye amevalia suti ya buluu anaonekana akifanya usajili ya kidijitali akiwa karibu na watu waliovalia suti rasmi. Wanaonekana wakiwa kwenye ofisi yenye kompyuta na vifaa vya kiteknolojia ya kisasa. Hali hii ya kiutawala inahusisha udhibiti wa taarifa ya kibinafsi.

Mtu aliyevaa mavazi rasmi ya mahakama ameapishwa huku akiinua biblia kwa mkono wa kushoto na akisimama mbele ya kipaza sauti. Mbele yake kuna wanaume na wanawake waliovaa mavazi rasmi ya mahakama wakiwa wamesimama kwa heshima. Bendera za kenya zimesimama nyuma yao zikitengeneza mandhari rasmi ya serikali.

Watu watatu wametokea wakati wa tukio la mchezo wakiwa wamepaka rangi za bendera ya Kenya na nchi zingine usoni. Mmoja wao amevaa kofia ya kijani na miwani ya juu ya rangi ya machungwa, huku wengine wawili wakivaa mashati ya rangi nyekundu. Wote wacheka kwa furaha wanapopiga picha ya selfie kwa kutumia simu ya mkono.

Watu waliovaa mashati ya njano na nyeusi wako katika hali ya furaha na shangwe wakionyesha mshikamano mkubwa. Wanaume na wanawake wanashangilia kwa furaha mikono juu wakiungana na kuonyesha matumaini na msaada kwa timu yao. Hali ya eneo inaashiria kuwa ni kwenye uwanja wa michezo ambapo asia za ushindani na mshikamano zinajitokeza wazi.

Watu wanne wamesimama na kuketi mezani wakiusika katika shughuli wa kutia sahibi waraka maalum. Wanaume wawili wameketi wakitia sahihi uku wanamke na mwanaume mwingine wakiwa wamesimama pembeni wakieleza na kusaidia hasili ya afya inaonyesha kuwa ni halasi na mapambano ya taulo nyeupe, mapasia maridadi na kipasasauti mezani

Wachezaji wa kikapu wameshika kombe wakiwa na furaha kubwa kwa kushinda mashindano. Wanaonekana wakiwa wakishika mkono juu kwa kusherehekea mafanikio yao. Wanaungwa mkono pamoja na kubanwa na furaha isiyo kifani

Mwanariadha amefanya mbio za kuruka mbali kwenye uwanja wa mchezo. Amevaa jezi nyekundu na suruali fupi ya rangi nyeusi. Anaonekana katikati ya mbio, akiwa angani, akionyesha nguvu na umakini mkubwa. Watu kadhaa wamesimama pembeni kuangalia mashindano. Uwanja una viti vya rangi nyekundu na kijani, na mazingira yanaonekana rasmi kwaajili ya mashindano.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya jengo la ofisi mmoja wao akiwa amekabidhiwa kadi ya utambulisho na afisa aliyevalia fulana ya usalama yenye nembo ya serikali. Wote wamevaa barakoa ingawa baadhi yao wamevua kidogo mdomoni huku mmoja akiwa na taulo begani. Mazingira ya ndani yanaonyesha kua shughuli hio ni rasmi na inahusisha kupitisha au usajili wa wananchi.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa miguu cha kike kimekusanyika uwanjani. Wakiwa wamevaa sare zao za mchezo za kijani na nyeupe. Wachezaji wanakaa na kusimama kwa mfululizo, wakionyesha mshikamano na umoja kabla ya kuanza mchezo. Jua linaangaza na anga ni wazi ikionyesha hali nzuri ya mchezo wa nje.

Watu wengi wamekusanyika pamoja wakionyesha furaha kubwa kwa kuinua mikono yao na kuonyesha ishara ya ushindi. Wanaimba na kuidhinisha tukio hilo muhimu huku wengine wakiwa na maua mikononi. Bango lenye rangi ya bendera ya Kenya limeshikiwa mbele yao, ikionyesha mshikamano wa kitaifa. Mandhari ni ya sherehe na hadhara yenye msimamo mkubwa wa kiamasi.

Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu anashikana mkono kwa furaha na jaji aliyevaa nguo jekundu yenye kola jeupe. Wengine waliovaa mavazi ya mahakama wanasimama karibu wakitabasamu. Wamepangwa mbele ya uzio wa chuma huku mazingira yakionyesha tukio rasmi au la kitaifa. Baadhi yao wamevaa miwani na sare za mahakama wakionyesha hali ya kitaalamu.

Dirisha la huduma linaoeneka likiwa na wahudumu wawili wa kiume waliovaa sare za kazi. Mmoja ameketi kwenye kompyuta akitumia kipanya huku akitazama kwa makini skrini. Mwingine anashughulika na nyaraka zilizo kwenye sanduku la karatasi lililopo mezani. Kuta za ofisi ni za vioo zikitoa mwonekano wazi wa shughuli ndani. Meza mbele ina nyaraka zenye picha na maandishi zikiashiria kuwa ni sehemu ya huduma za utambulisho ama nyaraka rasmi. Mazingira ni safi yenye mwanga mzuri na yanayoonyesha utaratibu katika utoaji huduma.

Watu wamekusanyika katika huduma za kitambulisho wakisubiri kupewa huduma. Kuna watu wamesimama mstari huku mfanyakazi akiwa anashughulikia mbele ya kizuizi cha faragha. Eneo linaonekana kuwa na ratiba nzuri ya kuhudumia wateja huku baadhi ya afisa wa usalama wakiwa tayari kusaidia katika mchakato huo.

Mwanamke alivaa gauni refu la rangi nyekundu amesimama akiwa na mikono yake imepana, ana nywele za aina ya afro na anavaa shanga shingoni, maneno mafupi upande wa kushoto yanatoa ujumbe wa amani yakielezea kuwa amesimama kwa ajili ya amani. Jina lake pamoja na kauli mbiu ya kampeni yake, Mama Nai jenga Nai pamoja na tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba, pia zimeandikwa kwa mtindo wa kuvutia.

Watu wengi wakusanyika kwenye meza ya huduma ambapo wahuduma waliovaa sare na barakoa wanahudumia watu kwa kutumia simu na wa karatasi. Kuna na vifaa vilivyowekwa juu vikieleza watu kwenye huduma mbali mbali na baadhi ya watu wamesimama wakisubiri zamu yao. Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni shughuli ya usajili au utoaji huduma za kijamii au kiafya.

Mtu mmoja amevaa suti ya rangi ya bluu na tai ya bluu, akiwa na mazungumzo na mtu mwingine aliyevalia kanzu ya mahakama, yenye mapazia ya rangi nyeupe na peruko la manyoya. Wanafanya mazungumzo kwa umakini mbele la jengo ya taasisi ya kisheria. Mktadha unaonyesha tukio ya kisheria au rasmi. Huku pande zote zikiwasiliana kwa heshima na utulivu.

Jengo hili ni taasisi ya mahakama ya Kenya yenye maandishi makubwa The Judiciary mbele. Uso wa jengo una mtindo wa mawe yenye rangi ya mchanga na safu yenye nguzo ya kisasa. Picha inaonyesha muundo wa kifasihi inayohusishwa na taasisi ya kisasa ya nje.

Umati wa watu unaonekana ukishangilia kwa furaha mikono ikiwa juu. Wengi wamevaa nguo za rangi ya bendera na wamefunga bendera hizo kwa nguvu. Furaha iliyo usoni mwao inaonyesha wanasherehekea kupata ushindi. Baadhi wanatumia vifaa vya kusherehekea kama vuvuzela na mipira ya plastiki. Tukio hili linaonyesha uzalendo na utangamano.

Wafuasi wa timu ya Gor Mahia wamekusanyika wakiwa katika shauku kubwa ya kuunga mkono klabu yao. Mwanamke aliyeekwa katikati ameshikilia mvi wenye maneno Gor Mahia kwa furaha. Wengine wanapiga kelele na kuonyesha hamsa yao huku baadhi wakivaa rangi za timu hiyo ya kijani na nyeupe. Hali inaonyesha shauku ya michezo na mashikamano miongoni mwa wapenzi wa soka.

Shabiki wa timu ya Bandari f c amevaa jezi ya klabu huku akiinua sakafu yenye jina ya timu kwa furaha . Ana simu uwanjani akiwa amezingirwa na watu wengine waliovaa mavazi ya rangi zinazofanana klabu. Mandhari ya uwanja inaonyesha ghasia za mashabiki na mapenzi ya dhati kwa timu hiyo ya soka.

Rilis ya watu wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali huku wengine wakibeba bendera za kenya. Sehemu ya juu ya jukwaa ina maandishi makubwa National stadium na watu wamejaa hadi mwisho wa viti. Mandhari ya anga ni yenye mawingu mazito yakionyesha kuwa ni siku ya baridi na mvua kuharibika.

Mashabiki wa Gor Mahia wamevaa jezi za kijani na nyeupe huku wakishangilia kwa furaha kubwa. Mmoja ameshika skafu iliyoandikwa Gor Mahia F.C ,juu ya kichwa chake kwa makono mawili. Mwingine amepaka rangi usoni na kuvaa kofia za kushangaa kuonyesha uzalendo na mapenzi kwa timu yao.

Watu wengi wamevalia jezi za timu ya kenya huku wakishangilia kwa furaha pembeni ya uwanja. Mzungu aliye mbele amevaa miwani ya jua na kofia ya kuboi akiwa na tabasamu kubwa huku akiwa ameshikilia kipimo cha fumbi. Upande wa nyuma kuna bendera za kenya na bango la HSBC linaloonyesha kuwa ni tukio kubwa la mchezo.

Afisa aliyevaa suti ya mstari ya bluu anachukua maelezo kwenye daftari huku mwanaume mwingine aliyevalia jaketi nyeusi akimwelezea jambo kwa makini. Wapo ndani ya kituo cha huduma ya Kenya sehemu ya utoaji wa huduma wa serikali kama vile usajili wa vikundi na utoaji wa haki ya polisi. Mazingira yanaonyesha utaratibu na utaalumu wa huduma zikitolewa kwa umma na uwazi.

Watu wengi wamekusanyika wakiwa na vazi la kitaifa la Kenya linaloonekana wazi. Bendera ya mtu mmoja anaye inuliwa. Mwingine amevaa kofia za jadi za kitamaduni na vazi la kisasa kuonyesha mchanganyiko wa mila na mtindo wa kisasa. Hali hii inaashiria tukio la jamii ambapo watu wanashiriki kwa mpangilio na kuwaona kwa pamoja.

Afisa mwanaume aliyevalia suti anamsaidia mfanyakazi mwenzake aliye kwenye kompyuta inayotumika kuchakata taarifa. Mwanamke mwingine ameketi mbele ya kamera kwenye kona ya chumba. Huenda asubiri kupiga picha ya lazima ikiwa ajili ya hati ya utambulisho. Ofisi imepambwa kwa mbao na pazia za rangi ya mbinu huku vifaa vya teknolojia vikiwa vyenye meza kwa kazi.

Mtu mmoja amevaa kofia na barakoa vilivyoandikwa maneno ya kampeni na kisiasa ya chama cha KANU kura kwa moi. Ina rangi ya nyekundu na nyeupe na jogoo ikionekana katikati. Mtu huyu anaonekana kushiriki kwenye kampeni au tukio la kisiasa.

Kuna kundi la watu wakiwa wamesimama pamoja wengi wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya bluu na kofia zenye lebo ya Kalonzo. Mmoja kati amesimama jambo mbele ya maghorofa yaliyo juu yenye bango lenye maandishi Kalonzo mwaka wa 2022, Mwingine ameshikilia kwa umakini wakiwa na tabasamu na Vado wakishika mabango yenye jina hilo.

Mashabiki wa timu ya Yanga wamesimama wakishangilia kwa nguvu huku wakiwa wamevalia jezi zao za kijani, njano na nyeusi zenye nembo ya Sportpesa . Baadhi wanashikilia vikombe mkononi wakiwa wamevaa skafu kichwani wakionyesha hisia kali za furaha na msisimko. Mandhari ya uwanja yanaonyesha vitu vya rangi ya buluu na watu wengi walioketi wakitazama tukio linaloendelea.

Mchezaji aliyevaa vazi jeupe anashikilia mpira wa kikapu akiwa anajitahidi kupita mpizani wake aliyevaa buluu anayetumia mikono kuzuia. Wachezaji wapo katika uwanja wa ndani na kuna viti vya rangi nyekundu na buluu nyuma yao. Mchezo unaonekana wenye mshikamano na mvuto mkubwa.